Chati ya shuleni. Inaonyesha wanafunzi vile ya kutumia saa na kuisoma. Chati hii hupatikana kwa darasa ya watoto wadogo. Wanaweza kufahamu vizuri kutumia chati, vile ya kutumia wanafundishwa, na wanasomeshwa na mwalimu wao kwenye darasa.

Mwanamke mlemavu aliyevaa nguo ya Kenya amewekwa kwenye boti. Ako katika mashua ya bahari. Kando yake ni watu wengine wanamwongelesha yeye anaangalia kando. Ako tayari kuendesha boti hilo, aipeleke baharini.

Hapa ni shuleni, kwa vile madarasa yamejipanga mingi sana. Nje ya darasa kuna vitu zimechorwa ili wanafunzi waweze kusoma. Kuna maua yanayo meta hapo, yamekatwa vizuri, nyasi pia yamechongwa. Inaonekana apa ni pahali wanafunzi wanasomea.

Waziri wa nchi ya kenya wa maswala ya kielimu Machogu anaonekana akihutubia watu ameshika karatasi inaonekana ni kongamano la watu ambao wanahitaji masomo maalumu microphoni mbele yake na wamevaa suti anaonekana akiongea huku akiwaangalia anao waongelesha.

Juu ya meza imewekwa tarakilishi moja. Tarakilishi hiyo pia imewekwa kitu ya kusikiliza sikioni juu ya televisheni yake, kuna dirisha nyuma ya tarakilishi. Mtu akitaka kufungua ili apate upepo anaweza, hapa ni kama sehemu ya shule ya watu kusomea kompyuta.

Dawati yameweza kupangwa ili watoto wakae kwenye makundi waweze kufunzwa vizuri. Kwenye bodi kuna vitu vimeandikwa. Watoto hawa wanajua kusoma kwenye makundi kwa vile wataelewa haraka. Mwalimu anawapanga vizuri. Darasa hili limesafishwa kwa vile yanamete meta.

Watu walemavu wanashiriki katika mchezo wa soka. Wameshika bakola yao wanachezea timu ya nchi ya Kenya. Sehemu hii inaonekana haina washabiki lakini wanajikaza wakicheza. Timu mbili inaonekana hapa na magoli yanaonekana

Pahali watu wanaeka vitabu zao. Vitabu zenye za rangi ya samawati zimepangwa hapo. Hapa ni kama pahali walimu wa shuleni wanakaa. Juu ya hii kabati kuna vitu zimeekwa. Hii ni kama ni shuleni.

Mwanariadha mwenye ulemavu inaonekana anashiriki katika ukimbiaji. Anapeleka gari yake ya kukalia mbio. Amevaa nguo ya Kenya na inaonekana pia amevaa glovu. Anakuwa ni mwenye kukimbia mbio na hio gari yake.

Mtu anaonekana ako kwenye boti anajaribu kuendesha boti hilo. Amevaa kofia na nguo linaloandikwa Kenya. Ni kama ni mlemavu na ako kwenye bahari ama ako ziwani, anaenda mbio na boti lake.

Watu walio na ulemavu wanaonekana wakicheza mpira. Wameshika bakora wakitembea. Wengi wao wako na mguu mmoja, na hiyo ingine ni kama imekatwa. Kocha wao ako sawa anawaelekeza vile ya kucheza. Hapa ni kwenye uwanja wa mpira.

Nyumba yenye gorofa tatu, Hii iko na milango mitatu ni kama ni sehemu ya shuleni ama sehemu ya hospitalini, Kuna machuma yamewekwa hili watu wenye gorafa la juu wasiweze kuanguka, Na maua yameweza kutegenezwa vizuri yanametameta.

Hapa ni shuleni. Kitu ya kuchora mstari imeekwa kwenye bodi pia kifutio cha bodi imewekwa hapo, mwalimu ni kama anawacha vitu zake anaenda ofisini akitaka kuja kufundisha anaweza kutumia vifaa hivi.

Hii ni chati inayoonyehsa watu vile ya kutupa takataka na kusafisha mazingira. Inaonyesha aina ya takataka na vile ya kuiweka takataka hizo. Hii ni mzuri kwa vile inaeza fundisha watu vile ya kutunza mazingira yao ili watu wawe na afya bora katika jamii.

Ratiba ya mwalimu wa shule ya Thika ya wakristu. Mwalimu huyu ameiweka kwenye ukuta ili ajue saa gani anaenda darasa gani. Ni mwalimu wa hisabati na mwalimu wa darasa la tisa, tano na saba.

Hapa ni nje ya nyumba ya mtu. Nyumba hii imeweza kujengwa maridadi sana. Nyasi yameweza kukatwa vizuri sana na kuna miti yamemeeshwa hapo nyuma. Nyumba hii inaonekana ni yenye mtu hujenga na pesa yake. Ameweza kuirembesha sana.

Kitabu cha shuleni inaonekana. Ni ya darasa la nne inaonyesha watoto watatu wakijivijari .Wawili wakishikilia kamba mmoja akiruka. Ni kitabu cha masomo ya kifaransa. Watoto wanafundishwa kutumia kitabu hiki.

Hii ni nyumba iliyojengwa vizuri. Nje nyasi yamekatwa na yanakaa maridadi. Mlango umefunguliwa na kuna dirisha ya chuma ili mtu asiweze kuingia na kuiba. Paa yake imetengenezwa vizuri juu kuna dirisha ya kioo.

Hapa ni sehemu wanafunzi wanasomea. Kwa vile kuna madarasa na nje ya madarasa kuna vitu zimechorwa kwenye ukuta. Ni sehemu ya watoto wa chekechea. Maua yameweza kuchongwa vizuri na nyasi amekawa . Sehemu hii imefagiliwa na ni safi.

Mwanamke mmoja ameonekana amamaliza kufanya mazoezi yake. Ameketi kwenye meza. Huku amevaa kitu kwenye mkono yake. Amevaa kiatu ya buti. Anaweza kuweka mguu yake. Anaonekana amechoka sana, amevaa nguo la nyekundu.

Uwanja wa watoto kuja kuchezea, una vifaa watoto wanatumia kuchezea ziko hapo, ni chini ya mti mkubwa sana. Nyasi yameweza kukatwa na maua yameweza kuchongwa vizuri sana, watoto huwa huja hapa kujivinjari.

Hii ni sehemu wanafunzi wanakuja gwarideni, kwa maana kuna pahali ya kupandisha bendera. Sehemu hii imekatwa nyasi vizuri na maua yamelainishwa vizuri. Pia kuna pahali watu wanakutana moto unapotokea. Tanki la maji kubwa yanaonekana hapo na mamiti yanameta.

Hii ni ghorofa yenye pahali mbili ya juu na chini, juu imewekwa machuma ili mtu asiweze kuanguka, matawi yameweza kukatwa vizuri na yanameta, nyasi pia yameweza kufyekwa, hii sehemu inaonekana ni sehemu mzuri sana.

Hapa ni shuleni. Mtu ameweka makaratasi ya kubandikwa kwenye ukuta kwenye mkoba wake. Ni kama ni mkoba wa mwalimu. Karatasi hizi ziko kwenye rangi tofauti sana.

Mtu mmoja akiwa uwanjani anashiriki kwenye mchezo wa kukimbia, ni kama ni kipofu kwa vile mtu anamwongoza. Mashindano hayo ni kama yanafanyika na kila mtu duniani. Mtu huyu amevaa nguo iliyoandikwa Kenya.

Wanariadha wawili wameweza kusimama pamoja. Wameshika bendera ya Kenya nyuma yao. Ni kama wameshinda kwenye mashindano. Mmoja wao anaitwa Koech, na ni mwanamke, na huyu mwingine ni mwanaume. Inaonekana wamekuwa nambari ya kwanza.

Mtu mwenye ulemavu amekaa kwenye kiti chake ya kutembea. ameshikilia vitabu vikubwa kwenye paja lake ni ako kwa maktabani, amemaliza kusoma vitabu hivi anavirudisha. Ulemavu humzuii huyu mtu kusoma na kujipa taarifa mingi.

Watu wawili walemavu wanaonekana wanacheza mchezo. Moja wao ni kocha aliyekuwa ako sawa hana ulemavu. Viti ziko wazi, mashabiki hawako. Ni kama wanafanya zoezi. Wameshikilia bakora yao Wakisimama, wanamsikiliza kocha wao.

Wanariadha wamemaliza mbio zao. Mmoja anaitwa Kimani, mwingine anaitwa Bii. Wamevaa kitu kwenye macho yao ni kama ni vipofu. Wanaelekezwa. Wanakimbilia nchi yao ya Kenya na ni kama wameshinda.

Hapa ni sehemu ya gwaride la shule, bendera hupandishwa hapa, maua yamewekwa vizuri yanamelemeta. Nyasi yamekatwa vizuri, kuna ghorofa maridadi hapo nyuma iko na mlango juu na mlango chini, inaonekana wanafunzi husimama hapa gwarideni.

Mwanamke ako kwenye boti. Anaweka kidole yake mbili juu. Anatabasamu, huku akiwa katikati ya ziwa. Ni kama ameenda kujiburudisha kuendesha boti sehemu hii ya ziwa. Mwanamke huyu ni hodari wa kuendesha boti kwa vile ako peke yake.

Hapa ni darasani, maneno ya kutamka yameandikwa hapa kutoka A mpaka Z.Ni kama ni darasa la watoto chekechea kwa vile wanaweza fundishwa kuandika na kuongea.

Chumba hiki ni chumba watu wanakuja ili kuingia kwenye intaneti Iko na matarakirishi mengi na viti za watu kukalia. Mlango unaonekana umefungwa. Mtu akitaka kutumia tarakirishi analipa ili aitumie kwa muda fulani.

Timu ya walemavu wamesimama. Mbele yao kuna maboli mbili. Wamevaa sare ya Kenya. Ni kama wanaenda ama wamemaliza mchezo wao. Wako kuonyesha watu wako na bidii kwa vile ni walemavu au wanafanya mchezo.

Sehemu ya darasa ambamo kazi ya watoto yamebandikwa ili waweze kufurahia. Watoto hawa wamefanya vizuri. Wanaweza kuekewa alama ya juu kwa vile wamefanya kazi nzuri. Imeandikwa vizuri umefanya kwenye ukuta hio.